Wachezaji hawa wa mpira wa miguu, wanafuraha kubwa sana katika ushindi wao unaoonekana wazi usoni mwao huku wakisherehekea kwa shenge na tabasamu baada ya mechi yenye ushindi mkali.

Hapa ni kituo cha Huduma Center nchini Kenya. Ni mahali ambapo wananchi hupata huduma mbalimbali za serikali kama usajili wa vitambulisho, cheti cha kuzaliwa na kadhalika.

Immigration Officer ni ofisi ya serikali inayoshughulika na maswala ya pasipoti, uraia vibali vya kuingia na kutoka nchini na usajili wa wageni. Wanahakikisha usalama na udhibiti wa mipaka wa taifa.

Hii ni idara ya mahakama. Inahakikisha haki na usalama kwa wote. Inajumuisha mahakama ya juu, mahakama ya rufa na inasimamia na jaji mkuu na ufanyakazi kwa uhuru bila kuingilia serikali.

Hapa ni ofisi ya serikali ambako watu huandikisha na hupata cheti cha kuzaliwa na ya kifo. Huduma hapa huhakikisha taarifa sahihi za kuzaliwa au kufariki zinahifadhiwa kisheria.

Huwa ni vijana wanaocheza mchezo wa voliboli. Mpira uko hewani na mchezo unaendelea kwa kiasi huku kila mchezaji akiwa tayari kupokea au kupiga mpira.

Hapa ni kituo cha Huduma center nchini Kenya. Ni mahali ambapo wananchi hupata huduma mbalimbali za serikali. kama kitambulisho, huduma NSSF na huduma nyingine muhimu zote mahali pamoja kwa urahisi na kwa haraka.

Hawa ni vijana wanaocheza mpira wa miguu. Wako uwanjani na mchezo bado inaendelea. Wanaonekana kuwa umakini na wanacheza vizuri ili washinde hii mechi. Na wanatazama kwa umakini.

Huyu ni rais wazamani wa Kenya Uhuru Kenyatta pamoja na mke wake, wamesimama pamoja kwa furaha kwenye hafla rasmi au tukio la kitaifa. Hii inaonyesha uwongozi wa awali na nafasi ya familia ya rais katika shughuli za kijamii.

Hawa ni watu wengi wanaonekana kushangilia kwa nguvu, huenda wakimhimiza mshirika wa timu yao ya mpira. Wanaonyesha hamasa kubwa ili kupata ushindi upande wao.

Eneo hili linaonekana kuwa uwanja wa mpira, ambapo wasanii wanatumbuiza mbele ya hadhara kubwa. Mpangilio ya jukwa vinayoonesha kuwa ni tukio maalum linawavuta watu wengi.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa miguu, wapo uwanjani huku wakifanya mazoezi mepesi ya kupasha mwili moto kabla ya kuanza mechi yao rasmi.

Hawa ni wachezaji wa timu ya KDF, Kenya Defense Force wakiwa uwanjani uku wamevaa sare nyeupe zilizoandikwa KDF huku baadhi yao wakiwa wamesimama kwa mtindo na nidhamu.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa miguu. Wapo uwanjani wakiwa wamevaa sare za michezo. Wako katika mechi yao na wanacheza kwa bidii kwa ushirikiano kama timu moja.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa miguu wapo uwanjani ,na mchezo bado unaendelea. Wanaonekana kuwa umakini pia wanacheza vizuri katika mechi ya rasmi na wanatazama kwa umakini.

Hapa ni kwa huduma center nchini Kenya. Ni mahali ambapo wananchi hupata huduma mbalimbali za serikali kama cheti cha kuzaliwa , huduma ya NSSF na kadhalika.

Hapa ni kituo cha Huduma Center nchini Kenya. Ni mahali ambapo wananchi hupata huduma mbalimbali za serikali kama cheti cha kuzaliwa, usajili wa vitambulisho na kadhalika.

Hapa ni kituo cha huduma centre nchini Kenya. Ni mahali ambapo wananchi hupata huduma mbambali za serikali kama cheti cha kuzaliwa, usajili wa vitambulisho na kadhalika.

Hili ni sherehe ya kuapishwa kwa mawakili wapya admission advocate . Ni tukio rasmi ambapo wanaosherekea waliomaliza mafunzo yao, kupishwa au kuruhusiwa rasmi ili kufanya kazi yao kukili kama mahakama. Pia tunaeza ona watu wenye walivaa mavazi ya rasmi, nguo nyeusi na shati jeupe na kola yake, wanaopishana mkono kushikilia Qurani au Bibilia.

Hiki ni kitambulisho kipya cha kisasa ambacho bado haijafikia wenyewe. Kimetengenezwa hivi karibuni kwa kitumia teknolojia ya kisasa, zaidi kwa ajili ya utambulisho wa raia.

Hapa ni kituo cha huduma centre nchini Kenya, ni mahali ambapo wananchi hupata huduma mbalimbali za serikli kama usajili wa vitambulisho, huduma za nssf na paspoti.

Eneo hili linaonekana kama studio, au jukwa la mpira, ambapo wasanii wanatumbuiza mbele ya hadhira kubwa. Mpangilio huo unaonyesha kuwa ni tukio maluum linalovutia watu wengi.

Hawa ni wachezaji wa timu ya mpira, wanakutana na kochi wao kabla ya kuanza mashindano rasmi. Wanaonekana wakimpokea maelekezo ya mwisho kabla ya kuingia uwanjani.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa miguu. Wako uwanjani huku wakivaa sare za kucheza mpira. Wako katika mechi yao na wanacheza kwa bidii na ushirikiano kama Wakenya mmoja.

Hii alama inayooneka hapa juu ni chama cha kisasa cha Jubilee, kauli mbiu yao, Tuko Pamoja. Inaonyesha mashikamano na umoja miongoni mwa wanachama wake.

Hawa ni wasichana wanao cheza mpira wa mkono. Wako uwanjani wakishirikiana kwa nguvu na ustadi. Mchezo kama huu hujenga mwili na huimarisha afya.

Hiki ni kitabulisho kipya cha kisasa ambacho bado hazijafikia wenyewe. Kimezinduriwa au kutengenezewa hivi karibuni kwa kutumia teknilojia ya kisasa. Zaidi kwa ajili ya utandurisho wa laia.

Hapa ni kituo cha huduma Center nchini Kenya ni mahali ambapo wanachu hupatanga huduma mbalimbali za serikali kama cheti cha kuzaliwa, usajili wa vutambulisho na huduma nyingine muhimu. Zote mahali pamoja kwa urahisi na kwa uharaka.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa mkono, walioketi benchi wakisubiri nafasi ya kuingia uwanjani, wapo tayari kusaidia timu yao kwa nguvu zote ili wafunge magoli mazuri.

Hiki ni kitambulisho kipya cha kisasa ambacho bado halijaifika wenyewe. Kimezinduliwa au tegenezwa hivi karibuni kwa kutumia teknolojia ya kisasa zaidia kwa ajili ya utambulisho wa raia.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa miguu, wapo uwanjani uku wakifanya mazoezi mepesi ya kupasha misuli moto, kabla ya kuaza mechi yao rasmi. Inaonekana wanajiandaa kwa mchezo muhimu au mashindano.

Eneo hili linaonekana kuwa kama studio la mpira ambapo wasanii wanatumbuiza mbele wa hadhira kubwa. Mpangilio ya jukwaa vinaonyesha kuwa ni tukio maalum inalovuta watu wengi.

Hapa ni kituo cha huduma centre nchini Kenya na wafanyakazi wao. Ni mahali ambapo wananchi hupata huduma mbalimbali za serikali kama cheti cha kuzaliwa na kadhalika.

Hapa ni kituo cha Huduma Center nchini Kenya. Ni mahali ambapo wananchi hupata huduma mbalimbali za serikali kama usajili wa vitambulisho, huduma ya NSSF na nyingine nyinginezo.

Hapa kuna shughuli ya usajili inayo endelea, watu hao wamebeba karatasi zilizoandikiwa taarifa zao kibinafsi kama majina, tarehe ya kuzaliwa na maelezo mengine muhimu pia.

Mula ni wachezaji wa mpira wa miguu, wapo uwanjani na mchezo bado unaendelea. Wanaonekana kuwa makini, pia wanacheza vizuri ili washinde mechi yao rasmi.

Hawa ni wavulana wanaocheza mpira wa mkono. Wako uwanjani wakishirikiana na kwa nguvu na ustadi. Michezo kama huu huimarisha afya mshikamano na hujenga mwili.

Immigration Services Control Office ni ofisi ya serikali inayosimamia utoaji wa pesa za kusafiria, vibali vya uraia na kudhibiti wa wageni wanao ingia au kutoka nchini.

Hapa kunaweza kuwa na shughuli ya usajili inayoendelea, watu wamebeba karatasi zilizoandikwa taarifa zao kibinafsi kama majina, tarehe ya kuzaliwa na maelezo mengine muhimu.

Wachezaji hawa wa mpira wa kandanda wana furaha kubwa ushindi wao unaonekana wazi usoni mwao huku wakisherehekea kwa tabasamu baada ya mechi yenye ushindani mkali.

Hii ni kitambulisho kipya cha kisasa ambacho bado haijafika wenyewe. Kimezinduliwa au kutegenezwa hivi karibuni na kina teknolojia ya kisasa. Zaidi kwa ajili ya utambulisho wa raia.

Hawa ni wasichana wanaocheza mpira wa mikono. Wako uwanjani huku wakishirikiana kwa nguvu na ustadi. Michezo kama huu huimarisha afya, mshikamano na hujenga mwili.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa miguu. Wapo uwanjani huku wakivaa sare za mchezo. Wako katika mecho yao na mchezo bado unaendelea. Wanashirikiana kama timu moja.

Hii ni paspoti nchini ya Kenya, hujulikana kama hati ya kusafiri na hutumiwa na raia wa Kenya kusafiri nje ya nchi na kwa madhumaini kama kazi, na masomo na kadhalika.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa miguu. Wapo uwanjani wakiwa wameva sare za michezo. Wako katika mechi yao na wanacheza kwa bidii uku wakiashiriana kama timu moja.

Hawa ni watu wengi wanaonekana kushangilia kwa nguvu huenda wakimhimiza mshiriki wa mbio au timu yao ya mpira. Wanaonyesha hamasa kubwa ili kupata mshindi upande wao.

Hawa ni wachezaji wa timu ya mpira ya mguu, wanakutana mahali mmoja kabla ya kuanza mashindano au mechi yao rasmi. Wanaonekana wakipokea maelekezo ya mwisho kabla ya kuingia uwanjani.

Huyu ni William Ruto rais wa Kenya akiapishwa rasmi kuchukua wadhifu wa urais. Anaonekana akiinua Bibilia huku akiapa kwa majibu ya katiba ya Kenya na huyu mtu karibu wake ni bibi yake mama Rachael Ruto.

Hawa ni wasichana wanaocheza mpira wa mkononi. Wako uwanjani wakishikiana kwa nguvu na ustadi. Mchezo kama huu huimarisha afya, mashikamano na hujenga mwili pia.

Huyu ni William Ruto, raisi wa Kenya. Akipishwa rasmi kuchukua wadhifu wa urais anayeonekana kuwa akiinua bibilia huku akiapa vyebo wa kita-kitaba ya Kenya. Na huyu mtu karibu wake ni bibi wake Mama Rachael Ruto.

Hali inayoonekana hapa ni viongozi wa mahakama wakiwa kwenye mazungumzo na kiongozi wa serikali. Mjangi wanaoonekana wamevaa mavazi ya rasmi ya mahakama, na mazungumzo haya yanaweza kuwa ya kitaifa masuala ya sheria.

Hapa ni hospitali ambapo wagonjwa huja kutafuta matibabu na wamekaa kwa utulivu wakisubiri huduma. Madaktari huwahudumia kwa haki na kuzingatia hali ya kila mgonjwa hapa.

Hii ni cheti cha kuzaliwa ambacho hutolewa na serikali ili kudhibitisha tarehe ya kuzaliwa, jina la mtoto, jinsi yake na majina ya wazazi. Hati hii ni muhimu kwa kupata kitambulisho au kujiunga na shule au kusafiri nje ya nchi.

Hawa ni wavulana wenye wanacheza mpira wa miguu. Wapo uwanjani na mchezo bado unaendelea. Wanaonekana kuwa umakini. Pia wanacheza vizuri katika mechi yao rasmi.

Hawa ni wasichana ambao wanaocheza mpira wa mkono. Wako uwanjani wakishirikiana kwa nguvu na ustadi. Mchezo kama huu huimarisha afya na hujenga mwili.

Hawa ni watu wengi wanaonekana kushangilia kwa nguvu, huenda wakihimiza mshirika wa mbio au timu yao ya mpira. wanaonyesha hamasa kubwa ili kupata ushindi upande wao.

Hiki ni pasipoti nchini ya Kenya. Hujulikana kama hati ya kusafiri na hutumiwa na raia wa Kenya Kusafiri nje ya nchi kwa madhumuni kama kazi masomo na kadhalika.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa miguu timu ya Kenya wanaonekana wakiwa na furaha kubwa huenda ni baada ya ushindi wao au mafanikio kwenye mashindano

Hawa ni wanaradha wa timu ya Kenya. Wanaonekana wakiwa na furaha kubwa. Huenda ni baada ya ushindi yao au mfaniko kwenye mashindano. Furaha yao inaonyesha mashikamano na moyo kwa kizalendo.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa miguu. Wapo uwanjani na mchezo bado unaendelea. Wanaonekana kuwa makini. Pia wanacheza vizuri katika mechi yao rasmi, na wanatazama kwa makini.